Mazingira yanaonyesha sherehe ya kitaifa au tukio la mafanikio kama vile ushindi wa timu ya Kenya ama sikukuu ya uhuru au hafla ya uzalendo, watu wengi wakisanya mahali moja, kama kwa mfano watu walemavu. Watu kama watatu walemavu wakisaidiwa na wengine wakibeba juu bendera ya Kenya, wanasherekea pamoja.

Hapa kuna kitabu ya kiswahili. Juu ya kava imeandikwa maandishi makubwa juu, yanasomeka, 'Nyota ya kiswahili kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili.' Hapo juu ya kava kuna watu wawili wanapanda farasi. Pembeni au chini ya kava kuna alama ya mchapishaji ya KICD ikionyesha kuwa ni kitabu kilicho adhimishwa na matumizi ya shule.

Hapa ninaona darasa, darasa haswaa la watoto wa chekechea huku kwa ukuta imebandikwa chati. Chati inaonyesha alfabeti, huku pia mwalimu amechora majina ya mwezi huku ameandika mwezi kumi, kumi na moja na kumi na mbili, huku pia kwa ubao ninaona mwalimu amepatia watoto kazi ya ziada.